Vifaa vya kisasa vya kuzalisha na kupoza umeme unaosafirishwa masafa marefu, vikiwa vimefungwa na kutengenezwa kwa ustadi mkubwa kulingana na matumizi ya umeme katika eneo hilo.

Mifumo ya kisasa inayozalisha umeme kupitia gesi, iliyotengenezwa kiustadi kwa ajili ya kufanikisha shughuli za uzalishaji umeme kupitia teknolojia hiyo.

Jengo maalumu lenye vinu virefu vinavyozalisha umeme kupitia vyanzo vya maji, vinu hivyo vikiwa vimeunganishwa na mitambo maalumu iliyofungwa katika vyanzo vya maji vilivyo katika eneo hilo kwaajili ya kukusanya na kuzalisha umeme.

Kifaa maalumu cha kupoza na kuchochea umeme cha shirika la umeme, kilichofungwa vizuri katika nguzo mbili ndefu, zilizoshikilia kwa nguvu na kuimarisha upatikanaji wa umeme.

Nguzo ndefu ya kusambaza umeme inayosafirisha nyaya zinazo beba umeme mkubwa, iliyowekwa katikati ya pori dogo lenye miti midogo na mikuba pamoja na vichaka vibichi.

Alama nyeupe ya mstari uliyozungukwa kwa rangi nyekundu, ukimaanisha hairuhusiwi kwa chombo cha moto kupita katika eneo hilo alama ambayo imening'inizwa katika nguzo ndogo nyembamba ili kuonekana vizuri.

Alama ya barabarani inayoonyesha ujenzi au ukarabati wa barabara. Nyuma yake kukiwa na mbao sanifu, yenye rangi ya kahawia.

Majira ya usiku katika barabara ya lami iliyona magari machache, ikiangazwa kwa mwanga hafifu wa taa za barabarani kuashiria kiza na usiku mnene.

Wahandisi na wabobevu katika sekta ya ujenzi wa barabara, wakifanya ukarabati wa barabara kupitia mashine na mitambo maalumu inayotumia uzoefu na uwezo wa kiteknolojia katika utengenezaji wa barabara.

Eneo la barabara yanayopita magari makubwa na madogo, kukiwa na watu pia wanaotembea kwa miguu, juu yake kukiwa na daraja yanayopita magari mengine na chini kuna makutano ya barabara yanayounganisha barabara.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika pikipiki ya miguu mitatu alimaharufu kama bajaji ikiwa inajihushisha na usambazaji wa mizigo ikiwa na maneno kama jumia yenye nembo ya kifaa Cha kubebea mizigo . Pembeni kukiwa na langi ya chocolate ikiwa imepaki upande wa kushoto .

Eneo la maegesho ya magari. Magari tofauti tofauti, meusi, meupe na bluu. Na mbele yake kukiwa na gari dogo, jeupe lenye vioo vyeusi, lililoandikwa maandishi yanayosomeka, "Uba chapchap".

Kifaa maalumu chenye magurudumu sita, chenye rangi nyeupe na matairi meusi. Kinachotumika kusafirishia vitu mbalimbali, vinavyotumiwa na wajenzi wa barabara za lami.

Mapipa yenye rangi ya bluu yenye maandishi ya njano yakiwa yanatumika kuhifadhia uchafu yaliyowekwa katika ukuta wenye rangi nyeusi, na pembeni kukiwa na geti jeusi katika sakafu iliyonakishiwa kwa rangi na marumaru mazuri.

Kifaa maalumu kikubwa, kwa ajili ya ukusanyaji wa taka, kandokando ya mji na maeneo ya jirani ya jiji, kilichowekwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kukusanya taka.

Vifaa maalumu, vyenye rangi ya kijani, mifuniko na magurudumu meusi, vinavyotumika kukusanyia taka, vilivyowekwa pamoja katika ardhi yenye majani makavu na miti mirefu, kwa ajili ya ukusanyaji wa taka katika eneo hilo.

Sehemu ndogo ya wazi ya eneo la wapita njia inayotumika kuhifadhi uchafu wa aina mbalimbali, ikiwemo ya kimiminika pamoja na yabisi. Ndani yake huku kukiwa pembezoni mwa ukuta wa nyumba ulioharibika.

Gari kubwa linalotumika kukusanya na kuzoa taka, likiwa katika eneo la jalala sehemu ambapo uchafu ukusanywa na kuteketezwa, mbele ya gari hilo kukiwa na watu wanaousika katika ukusanyaji na uchomaji taka.

Vifuko maalum vyenye nyeusi na nyeupe, vinavyotumika mahususi kwa ajili ya kuhifadhi taka zisizo za kimiminika. Vikiwa vimerundikwa pembezoni mwa tenki kubwa la kuhifadhia maji.

Sakafu nadhifu iliyobeba kifaa cha kijivu kilicho funikwa kwa mfuniko imara wenye mshikio na kuzungushiwa kwa karatasi ya mpira, kifaa hiki hutumika kuhifadhia taka.

Eneo maalumu la kutupia taka, lililozungukwa na maghorofa pamoja na makazi ya watu, yaliyo mbali kidogo na eneo hili huku wanyama mbalimbali wakiwa katika eneo hilo kujitafutia chakula.

Wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee wakideki pamoja na kufagia na kuzoa taka eneo la wazi ili kudumisha usafi na afya katika maeneo haya.

Chombo chenye rangi ya bluu, chenye matundumatundu kama tenga, ambacho hutumika kuhifadhia takataka zisizo za kiminika, kikiwa na nembo yenye rangi ya njano na picha ya chombo hicho ikionyesha matumizi sahihi ya chombo hicho.

Eneo kubwa la wazi, mahususi kwa utupaji wa taka huku, kukiwa na vijana mbalimbali wakiokota taka na kutupa katika eneo hili. Kwa mbali, kukiwa na gari maalumu kwa ajili ya kukusanya taka katika eneo hili.

Wanaume na wanawake, vijana kwa watu wazima, wakifanya usafi kuzoa na kufagia taka, mbele ya jengo kubwa lililozungukwa na miti, pamoja na vichaka vidogovidogo.

Kifaa kidogo chenye rangi ya siliva, kinachotumika kuhifadhi taka, kikiwa kimeweka katika maeneo ya bafu, mbele yake kukiwa na viatu vya kiume pamoja na shati lililoning'inizwa kwenye msingi pembeni yake.

Gari kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani na kichwa cheupe, likiwa limepaki pembezoni mwa barabara, mbele ya mti mkubwa.

Maafisa wakusanya taka, wakiwa katika sare za kazi yao, pamoja na vifaa vya kujilinda na afya zao, wakikusanya taka pembezoni mwa njia ya wapita kwa miguu, pamoja na magari.

Vifaa vya kuhifadhia taka vyenye nembo inayoashiria utunzaji wa taka vya rangi mbalimbali ikiwemo bluuu, kijani na nyekundu vyenye magurudumu vikiwa vimewekwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya kazi hiyo.

Eneo la wazi, sehemu ya makazi ya watu, yenye nyasi fupi inayotumika kuhifadhia uchafu wa majumbani pamoja na takataka zingine katika eneo hilo. Sehemu ambayo pia ni moja kati ya njia za kupita watu.

Vifaa vya kukusanya na kuhifadhia taka vilivyokusanywa pamoja, vikiwa na rangi kama: nyekundu, kijani, njano na bluu; kwa ajili ya kusambazwa maeneo mbalimbali. Mbele ya vifaa hivyo kukiwa na watu wa kiume na wa kike, wakijadiliana jambo. Pembeni kukiwa na gari jeupe lenye vioo vyeusi.

Sehemu maalumu kwa ajili ya utuaji na uhifadhi wa taka, kukiwa na gari la rangi ya bluu, pamoja na vijana wengi wanaojihusisha na ukusanyaji na utupaji wa taka katika eneo hilo.

Mifuko mbalimbali inayotumika ya kutunzia taka yenye rangi tofauti kama nyeusi, kaki na rangi nyingine ikiwemo nyeupe zikiwa zimerundikwa pamoja katika ardhi yenye nyasi ndogo za kijani zilizomea vizuri.

Nyasi ndogo za kijani kibichi, zilzobeba vifaa mbalimbali vya kuhifadhia taka vyenye rangi nyeusi, nyeupe na kijani. Vifaa hivyo hutumika kuhifadhia taka mbalimbali, kama taka za kimiminika, taka za ncha kali pamoja na taka za yabisi.

Bomba kubwa la kusafirishia maji taka lililounganishwa na tenki dogo katika uzio wa senyenge, eneo ambalo limezungukwa na miti mingi midogo pamoja na vichaka.

Tenki kubwa jeusi linalotumika kuhifadhia maji masafi, likiwa limefunikwa vizuri na kuunganishwa na mabomba yanayoingiza na kutoa maji katika tenki hilo, kwa matumizi ya nyumbani.